Kundi la watu wakiwa wamekaa katika eneo la kusubiri, labda hospitalini. Kituo cha mabasi au uwanja wa ndege. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida.

Ni mahali ambapo taka linatupwa na hili taka ni nyeusi na nyekundu hapa ni pahali ambapo taka zimejaa.

Watu watatu waliovalia majoho nyekundu na kofia zinazofanana na zile zinazovaliwa na majaji au wasomi katika masomo.

Watu wengi ambao wanasherehekea kitu. Kuna mtu mmoja ambaye amevali kofia na mwengine ameshika bendera ya taifa la Kenya.

Ofisi au kituo cha huduma chenye watu wengi. Kuna watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye meza na kompyuta wakionekana kufanya kazi au kuhudumiwa.

Watu watatu wameketi kwenye meza jini ya hema au ibada. Wote wanaonekana wamevaa sare au nguo zinazofanana na mmoja wao anaonekana kuwa anatumia kompyuta ndogo.

Mkubwa wa watu, wengi wao wakionekana kushangilia na kunyoosha mikono yao kuelekea mwanaume aliyevaa shati la rangi ya waridi na kofia ya njano na nyeusi. Mwanaume huyu anaonekana akiwa salimu au kuwashika mikono baadhi ya watu hao.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi na jano akifuata mpira uliopo karibu naye.

Mwanariadha ambaye amevaa fulana nyeupe yenye neno mwen na number ya shindano akitua kwenye shimo la mjanga baada ya kuruka. Mjanga inaruka hewani kuonyesha nguvu za kutua kwake.

Ofisi ya posta au kituo cha huduma za kifedha. Kuna mwanamke amekaa nyuma ya kaunta, akionekana akihudumia wateja. Mteja mmoja mwanaume aliyefaa koti la blue .

Watu kadhaa kwenye meza wakiandika au kusoma karatasi. Wawili kati yao wako mbele zaidi kwenye picha. Moja amevalia shati la buluu na mwengine shati la kijani.

Watu wawili wazima wanaume wakishugulikia nyaraka au fomu kwenye meza, moja wao amevaa shati jeupe na miwani na mwingine amevaa hodia ya gijio nyuma yao kuna bango lenye rangi ya kijani na maandishi yasiyoonekana vizuri.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama kwenye foleni au karibu na kaunta fulani, labda katika ofisi au jengo la umma. Watu wawili wa mbele wamesimama ubavuni. Mmoja amevaa sketi ya manjano na koti la blue .

Mtu mmoja akiwa amevaa suti ya rangi nyeusi au giza na tai ya njano akiwa ameketi pembeni yake anaonekana mtu mwingine labda mwanamke akiwa amevaa nguo zenye rangi angavu. Picha imevivia kifuve hivyo ndivyo ni maelezo ambazo mandhari ya kuwa yakionewa kwenye picha.

Kundi la watu wakiwa nje labda wakishiriki katika shughuli ya usajili au kujaza fomu. Mwanamke moja ameketi kwenye kiti cha buluu akiandika kwenye karatasi huku watu wengine wakizungumza.

Kundi kubwa la watu. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za buluu na kofia za buluu. Wengine wameinua mikono yao juu kuashiria shangwe au ushiriki. Inaonekana kama tukio la umma.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wameketi mbele na wengine wamesimama nyuma, wakipiga picha mbele ya bango kubwa lenye maandishi. Bango hilo lina rangi ya kijani, na lina nembo ya Kenya katikati.

Daktari au nesi akiwa amevaa miwani na nguo za hospitali akimchunguza mtoto janga aliyelala chini , mwanamke mwingine aliyevaa hijabu ya njano anaonekana kumwangalia mtoto.

Umati wa watu wakishangilia na kuinua mikono yao juu wakionyesha za furaha na msisimiko. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi ya pendera ya Kenya.

Mwanaume mmoja mwenye umri mkubwa aliyevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na mabaki mekundu kwenye mikono, akiwa ameketi kwenye dawati na akitumia kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki.

Kundi la watu wakiwa chini ya hema labda kwenye mkutano ,tamasha ama tukio lingine la nje. Baadhi yao wamekaa au wameinama. Inaonekana kuna umati wa watu na kuna bango au ishara isiyoonekana vizuri nyuma yao.

Wanariadha ambao wanacheza mpira wa miguu. Hawa wanariadha wameshuka nywele zao. Na kando yao kuna mtu amevalia shati nyekundu.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama karibu na kutembea pamoja. Mwanamke amevaa joho la mahakama au vazi rasmi lenye rangi nyeusi na mistari nyekundu mirefu.

Mama wawili wamevaa barakoa na hawa wanaonekana kwa wanafanya kazi kwenye huduma na wanafinyilia tarakilishi kwenye mikononi zao.

Bango au nembo yenye mandhari nyuzi. Katikati kuna duara la njano lenye mpaka mweusi na ndani ya duara hilo kuna siute. Ja migono miwili iliyoshikana.

Ofisi au kituo cha huduma kinachoonekana kuwa huduma Kenya kutokana na nembo na maandishi yanaonekana. Watu kadhaa wako ndani baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Kuna mama mmoja ambaye ameketi kwenye kiti na huyu mama ameshuka nywele zake na huyu mama amevalia miwani kwenye kichwani mwake.

Ofisi au kituo cha huduma kwa wateja. Watu kadhaa wanaonekana ndani, wengine wakiwa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta na wengine wamesimama wakizungumza.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa wavu au mchezi nyingine unaofanana na huo. Wachezaji wawili wanaonekana wakiruka juu ya wavu , mmoja mevaa jezi ya kijani kibichi na kaptura ya buluu.

Naibu wa rais Kithure Kindiki akimpokeza mama na mtoto, huenda ni cheti ambacho ni cha kumsaidia mama huyu.

Hili ni ofisi ama kituo cha huduma za umma zenye watu wengi wakisubiri kuhudumiwa. Inaonekana kuna laini ya watu wakiwa wamesimama na wengine wamekaa kwa viti. Kuna bango yanayo ashiria huduma zinazotolewa.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevaa jezi nyekundu zenye kaptula nyekundu na soksi nyekundu. Wako uwanjani wakifanya mazoezi au wakicheza.

Bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi likipitia juu ya mfereji au mto mdogo wenye maji ya rangi ya kahawia njano. Maji yanaonekana kuwa machafu au yenye matope.

Mtu ameshika bango kubwa la kampeni ya gisiaza. Kwenye bango kunabija ya mwanasiasa na maandishi. Inaonekana kama kuna maandishi mengine pia na alama za gube.

Kundi la mashabiki wa michezo. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi wakishangilia kwenye viunga vya uwanja, wanapeperusha bendera za Kenya.

Watu wengi kwenye uwanjani na wanashughulikia kwenye uwanjani kuna mama mmoja ambaye amevalia miwani kwenye macho zake.

Kuna watu kadhaa wameketi kwenye kaunta wakihudumiwa au wakifanya kazi kwenye kompyuta. Juu ya kaunta, kuna mabango vizuri. Mazingira yanaonekana kuwa safi ya kitaalamu. Chini ya picha kuna maneno yanayoashiria na asilimia ya battery .

Timu ya wanawake labda ya mpira wa wafuu au michezo mwingine wa ndani wakiwa na wamevalia jezi za rangi ya buluu. Wamesimama kwa pamoja kwenye uwanja au ukumbi na nyuma yao kuna watazamaji wameketi kwenye viti vya rangi tofauti.

Watu watatu ambao wananong'onezana huku nyuma yao watu wengine wanaonekana kuskiza kinachosemwa mbeleni, watu hao wamevalia nguo ya nyekundu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na mwingine amevaa jezi ya manjano, wote wanaonekana wakiwa katika harakati ya kucheza mpira.

Bomba kubwa. Labda la kusafirisha maji au maji taka likipita chini ya ardhi na kisha kutokeza juu. Inaonekana kupitia karibu na ukuta wa zege au mfereji.

Mtu amevaa suti nyeusi na shati nyeupe na mikono ya ndani ya rangi nyekundu. Anaonekana ameketi mezani na anatazama chini labda akisoma au kuandika kwenye karatasi au kitabu kilicho mbele yake.

Watu kadhaa wanaonekana wako ofisini au mahali pa kazi wengi wao wamevaa mashati meupe yenye mikono mirefu na inaonekana wana vitu vyekundu kwenye mikono au kifuani.

Wanariadha wa kiume wakiwa katikati ya kuruka kwa muda mrefu, au kuruka mara tatu, kwenye uwanja wa riadha, amelazwa hewani akiwa ameinua miguu yake juu na mikono yake inaonyeshwa kuashiria mwendo wa kuruka.

Wanariadha au wachezaji wa mpira wa miguu, hawa wachezaji wamevalia jezi, na kando kuna mashabiki wengi.

Sehemu ya ndani ya ofisi au kituo cha huduma na inaonekana kuwa na husiano na maswala ya paspoti. Juu ya picha kuna maandishi yasiyo wazi lakinimbele ya picha kutoka nyuma anaonekana mwanaume amevaa koti la buluu na kofia nyeusi.

Jumba kikubwa kinachoonekana kama ofisi au kituo cha huduma kwa wateja. Kuna safu kadhaa za madawati na viti na watu kadhaa wamekaa wakitumia kompyuta au wakifanya.

Wanariadha ambao wako na furaha tele. Hawa wanariadha ni kama wanasikia kqenye kiwanjani na kuna mashabiki ambao wako uwanjani.

Timu ya vijana labda ya mpira wa miguu, wakiwa wamevalia jezi ya kijani na bluu baadhi yao wamesimama mbele wengine wakiwa wamejipinda mbele. Goal keeper anaonekana amevalia jezi ya bluu.

Wanariadha hawa wanakimbia kwenye kiwanja, hawa wanariadha wamevalia jezi moja wao ametangulia mbele.

Paspoti ya kenya iliyowazi ikionyesha ukurasa mbili za ndani kwenye ukurasa wa juu kuna sehemu inayoonyesha jina yake na neno liko kwenye kisanduku cha rangi ya chungwa.

Bunda kubwa la noti za pesa zilizofungwa kwa kamba au peg .Zimepangwa kwenye kitu kinachoonekana kama drower ama sanduku. Kuashiria kiasi kikubwa sana cha fedha.

Wanariadha wanasherehekea kwenye uwanja hawa ni washindi ambao wameshinda kwenye timu na kuna watu wengine ambao wanasherehekea kando yao.

Eneo la kusubiria lenye viti vingi na counter za huduma au vituo vya malipo vilivyo na number kama tatu na nne. Watu kadhaa wamekaa wakisubiri au wanahudumiwa, rangi kuu za mahali hapa ni buluu.

Umati wa mashabiki wa kadanda, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya kijani na nyeupe, zinazoashiria timu ya Gormahia. Katikati ya picha kuna mtu mmoja aliyevaa sare za kijane na nyeupe zinazofanana na sare za jezi za wanyama pori.

Hili inaonyesha kwamba kuna vibanda ambazo zimetengenezwa na watu hawajakuja. Hiki inamaanisha watu wametengeneza katika muhula wa kwanza ama imetengenezwa.

Wachezaji wanaocheza uwanjani wachezaji hawa wanang'ang'ania mpira. Mchezaji mmoja amevalia nguo ya rangi nyeupe na wengine wamevalia nguo ya rangi ya nyekundu.

Wanaume kadhaa wamevalia suti, huku mwanaume mmoja mbele upande wa kulia amevaa shati yenye michoro. Hii inaonekana kuwa mkusanyiko rasmi au nusu rasmi. Chini ya picha kuna kitufe chekundu cha kurekodi ikionyesha kwamba programu bado ina kipengele cha rekodi.

Mtu ambaye amevalia saa yake mikononi na akona mtu ambaye ana kaa mwenye amevalia shati nyeusi, na huyu ni mama ambaye ameshuka nywele.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wanakimbia kwenye uwanja wa nyasi. Wengi wao wamevaa jezi za rangi za buluu na kaptura za buluu zikiwa na namba. Mchezaji mmoja katikati amevaa jezi ya rangi ya pinki na kaptura nyeusi.

Anaonekana kuwa mama mmoja ameketi nyuma ya meza au jukwa na kuna maikrofoni nyeupe mbele yake. Amevalia koti la rangi ya buluu hafifu juu ya nguo nyeusi na amevaa miwani. Pia anaonekana amevaa mkufu mweupe shingoni.

Habari. Eneo pana London. Dawadi hilo ni jengo lenye maandishi makubwa ya kijani na nembo ya rangi tofauti chini yake. Nyuma yake kuna fiti na kaunta nyingine zinazoashiria kuwa ni nafasi ya huduma za umma au ofisi.

Mwanamume aliyevaa suti ya blue na tai ya pinki , akiwa amesimama mbele ya kaunta na anaonekana kuandika kwenye karatasi. Kuna mtu mwingine amesimama karibu naye upande wa kushoto. Nyuma yao kuna mabango na kaunta ya huduma.

Inatambulisha Bi Hellen Rafaela Nimisi akifanyiwa mahunjiano ya kuwa Jaji ya picha la pili la na pia jaji mkuu, Martha Koome akitoa hotuba zote mbili zinazo ashirii shughuli zinazo husinana na mkuu wa mahakama nchini kenya.

Rundo kubwa la pesa taslimu zkiwa zimefungwa kwa kamba au vifungo zilizopangwa vizuri kwenye sanduku au juu ya meza , kiasi cha pesa kinaonekana kuwa kikubwa juu ya meza kando ya pesa kuna chupa nyeupe labda ya sanitizer ya mikono , namba zimeadikwa kwenye moja ya fungu ya pesa.

Watu kadhaa katika mazingira ya ofisi au maonyesho watu wawili wa kawnza mbele wanatabasamu, mwanaume mmoja amevaa shati na akiwa na kitambulisho shingoni na mwingine amevaa suti nyeusi.

Bango lenye maandishi. Chini ya bango hilo kuna meza na viti na watu wawili wameketi wakitumia computer kwenye meza hiyo. Kuna bango lingine lenye maandishi ya kingereza. Sehemu ya chini inaonekana kuwa kuna ishara za...

Rununu kuna tukio la kisheria au la mahakama katika sehemu ya juu, pia kuna majaji wawili wakiwa wamevalia majoho meusi na mekundu , wamekaa nyuma ya meza bendera ya Kenya inaonekana upande wa kushto wa picha.

Wanariadha hawa wako na kikombe ambacho wamechukua katika ile game . Na hawa wanariadha wanashabikia kwa sababu wamechukua na hawa mashabiki wamevaa shati.

Watu kadhaa wakiwa katika chumba cha ofisi au kituo cha huduma kuna akina mama pamoja na watoto wao baadhi wakiwa wamebeba watoto wao mikononi au mgongoni. Watu hawa wanaonekana wakiwa kwenye foleni au wakisubiri huduma fulani, huku wengine wakiongea na mfanyakazi aliyevaa sare nyeusi yenye nembo ,inawezekana ni......

Kuna service ya Safaricom au inayotoa huduma labda njini Kenya. Kutokana na chapa ya huduma Kenya. Kaunta yenyewe ni kubwa na inaandikwa waziwazi maneno. Kwa herufi za kijani, Kenya madari nyuma nyeupe. Nembo na jina la huduma Kenya vinaonekana mbele ya kaunta.

Mtu ameshika simu ambayo unaonyesha picha ya mwanaume wa tatu. Mwanaume aliye mbele amevaa shati la polo la kijani na jeans ya blue na anatabasamu. Nyuma yake mwanaume mwingine amevaa shati nyekundu na miwani ya jua. Anaonekana

Raisi Uhuru alikuwa akibatizwa ama hili inaonyesha alikuwa akibatizwa ili akuwe rais wa Kenya katika kiwanjani na kuna watu wengi ambao wako katika hili kiwanja.

Umati wa watu aswa wanaume wakiwa wamekaa Kwenye viti vya uwanja au kundi wakitazama tukio fulani. Wengi wamevaa mashati ya rangi mbalimbali baadhi yao kofia za rangi ya chungwa ,buluu au kijani.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja, labda kwa kushrehekea goli wakipanga mikakati au wakishikania moyo, wengi wao wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi, mchezaji mmoja katikati amevaa jezi za rangi ya zambarau ilio kolea.

Martha Koome anaongea mbele ya watu, na Martha Koome ameshuka nywele na anaongea kuhusu watu ambao hawajaenda shuleni wapewe.

Kundi la watu au labda mashabiki wa mchezo waliovalia fulana za njano. Nyingi zikiwa na neno Tusker, limeandikwa waziwazi. Tusker ni chapa maarufu ya bia ya Kenya. Mara nyingi ikihusishwa na udhamini wa michezo.

Hii inaashiria kampeni au tukio linalohusiana na mfumo wa upatanishi, unaosimamiwa na mahakama nchini Kenya kwa kuwa na maswala ya haki na utatuzi wa migogoro katika katiba ya Kenya.

Kwa hili ofisi ya serikali au inayotoa huduma, kuna uwezekano mkubwa nchini Kenya. Kutokana na jambo ya Huduma Kenya. Huduma Kenya ni mpango wa serikali ya Kenya unaolenga kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi.

Rais William Arap Somei Arap Ruto ameketi kwenye kiti na kuna watu wengi ambao wako katika kiwanjani, wengine wameona na wameweka mikono juu wakishabikia Ruto.

Wanaume wawili wakisalimiana kwa mikono kando ya jezi nyekundu ya mpira wa miguu. Wanaume wa kushoto ameba zuti nyeuzi na anatabasamu. Mwanaume wa kulia amevaa jezi jekundu wa mpira wa miguu iliyoandikwa KDF. Na anatabasamu akishikilia jezi nyekundu iliyoandikwa RS.

Kuna kundi la watu ndani ya kituo hicho wakionekana kushuriki katika kikundi mbalimbali, Watano wahuduma wafanyikazi wengine wao wanaonekana kuwa wafanyikazi hao watu wa huduma.

Mwanamke anayeonekana kuwa jaji ama afisa mwingine mwandamizi wa serekali akizungumza kwenye ibada mbele ya mikrofoni amevalia jiwe la rangi nyekundu na nyeusi.

Kundi la watu kumi na moja wakiwa wamesimama nje katika kituo rasmi. Watu wa kwanza wanne kushoto wamevalia majoho rasmi ya kitaaluma au kimahakama yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, buluu, kijani na nyeupe.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Katikati ya picha kuna mtu amevaa miwani ya jua na anaonekana amebeba bendera ya Kenya akionekana kama wanasherehekea au kwenye mkutano.

Watu awatstu ndani ya ofisi au chumba cha kazi mwanamke moja ameketi mbele ya kompyuta akionekana akitumia, mwanaume amesimama karibu naye.

ofisi ya huduma kwa uma inayofanana sana na ofisi ya Huduma Center nchini Kenya. Inaonekana kuwa kaunta ya huduma hapa katika Huduma Center ambapo wananchi hupokea huduma mbali mbali za serekali

Wanariadha ambao wanacheza mpira ya miguu. Hawa wanariadha wamevalia majezi, mmoja wao amevalia majezi ya rangi ya nyekundu.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika pamoja, labda katika mkutano, tamasha au tukio la kijamii. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakishangilia au kushiriki kikamilifu katika tukio hilo.

Eneo la ujenzi au gala la vifaa vya ujenzi. Kuna mashine kubwa ya kuchimba udongo yenye rangi ya buluu na manjano, na jina limeandikwa pembeni yake. Excavator ina koleo kubwa la kuchimbia. Karibu na excavator kuna rundo la mabomba makubwa ya zege au saruji.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wengi wao wakiwa wamevaliasare za blue zenye nambo. Baadhi yao wamekaa kwenye benji wakiwa wanashuhudia michezo na wanasubiri kuingia uwanja.

Wanariadha ambao wanacheza mpira ya mikono. Hawa wanariadha wamevalia mashati na vinyasa ambazo zinaonekana kuwa na colour nyekundu.

Kundi la watu waliovalia nguo rasmi, wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wanaonekana wametabasamu na furaha, mwanamke mmoja katikati amevalia nguo ya buluu nyeusi na anashikilia kadi ya cheti chenye rangi ya kijani.

Jengo lenye rangi ya njano la paa nyekundu. Juu ya mlango mkuu kuna maandiko yanayoonekana wazi ambayo yanayosomeka. Hii inamanisha jengo hili ni ofisi ya uamiaji na uthibiti wa paspoti.

Kundi la wanaume labda timu ya michezo wakishughulikia kukuwa furaha wote wamevaa vulana nyeupe na kaptura ya blue moja wao anashikilia kikombe taabu ya juu angani ishara ya ushindi wengine wanaonekana wakifurahia wengine wakipiga kelele au wakiangalia juu.

Kundi la watu wameketi kwenye viti labda wakisubiri alafu kuna mtu mmoja mzee ameketi mbele akisoma kitu au akishikilia kitabu kwenye meza. Na mzee mwingine anaona televisheni.

Tangazo au kipeperushi cha nairobi. Juu kulia kuna nembo ya kenya sehemu ya kushoto ya picha ina mkusanyiko wa picha ndogo zinazoonyesha shughuli mbali mbali ikiwemo watoto.

Jengo kubwa jeupe lenye paa la pembe tatu, ambalo linaonekana kama gala au kiwanda . Juu ya mlango mkuu, wa jengo hilo kuna nembo yenye rangi ya kijani na nyekundu ingawa maandishi yake hayako wazi. Mbele ya jengo kuna kundi ya watu wakiwa wamejipanga mstari.